Mfumo wa bustani wenye mimea mengi pengine lettuce inayokuwa kwenye nguzo au minara. Mfumo huu unaonekana umetundikwa na mimea imepangiliwa kwa ufanisi kuokoa nafasi.

Bustani ndani ya chafu ikiwa na mimea mingi yenye majani mabichi inayokua kwenye mfumo wa kilimo hydroponic au bila udongo, iliyojengwa kwa mabomba ya PVC.Huenda mimea hii ni spinach au mboga nyingine zenye majani.

Mfumo ya hydroponics ikiwa na mimea ya lettuce mizizi mirefu mieupe inaonekana ikininginia kutoka kwenye vikapu vidogo na kuingia kwenye maji yaliyomo kwenye chombo cha bluu. Majani ya lettuce ni mabichi na yamechanganua vizuri.

Mizizi ya mimea ikining'inia kutoka kwenye muundo wa juu labda kama sehemu ya mfumo wa kilimo bila udongo. Chini kuna ndoo nyeusi yenye maji na ndani yake kuna kifaa cha kijani pengine pump au kifaa cha kupima. Mizizi hii inaonekana kuwa na afya njema na imekua vizuri.

Mimea miwili au mitatu yenye majani mabichi ndani ya kifungashio cheupe, labda mfuko. Inaonekana kama imewekwa kwenye sehemu ya rangi ya buluu au kijani kibichi.

Mfumo wa hydroponic , uliotengenezwa kutumia chombo cha plastiki. Ndani ya chombo hicho, kuna mimea midogo kadhaa, ikikuwa kutoka kwenye matundu, yaliyokatwa kwenye kifuniko. Na mizizi yake, ikiwa imeloweka, kwenye maji yenye virutubisho. Kuna pia mabomba, yanayoonekana ndani, ya chombo hicho, pengine yakitumika, kusambaza maji.

Mfumo wa bustani hydroponics , ikiwa na miche midogo iliyopandwa kwenye sufuria ndogo, zilizowekwa kwenye mabomba mawili, ya PVC. Mabomba, yamewekwa kwenye fremu ya mbao, kuashiria mfumo wa rahisi wa kupanda mimea, bila udongo. Kuna pia kijiko na chupa, ya glasi, karibu na mimea.

Bustani ya hydroponic ina mimea mingi ya lettuce iliyopangwa kwa safu ndefu chini ya kivuli. Mimea inakua katika mabomba meupe, ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa.

Mfumo wa hydroponics wenye mimea ikikuwa kwenye mabomba meupe. Kuna ndoo ya manjano chini ikiwezekana inashikilia soluhisho, la virutubisha. Mfumo huu umewekwa ndani ya muundo unaofanana na chafu na mwanga wa juu ukipita kwenye paneli za wazi. Yaonekana kuwa njia rahisi na nafuu ya kulima mimea.

Mfumo wa bustani wima na aquaponics . Mimea inakuwa katika mabomba yaliyopangwa wima na pia kwenye mabomba ya mlale juu ya matangi ya samaki. Inaonekana kuwa mfumo wa kilimo cha kisasa. Pengine kwa matumizi ya nyumbani au biashara ndogo.

Ukuta wenye mashimo mengi, yanayofanana na chipotle hole wall . Labda ni mfumo wa hydroponics , au upanzi wima. Pembeni, kuna rafu zenye mimea, au vifaa vingine. Na chini, kuna chombo cheusi.

Mfumo wa hydroponics wakea katika ngazi tatu na mboga za majani zikikuzwa, ngazi ya juu ina lettuce ilivyo komaa uko ngazi ya jini ikionyesha mimea midogo zaidi, mfumo huu inaonekana kuwa ndani ya chuma hasa ya kukuzia mimea juu yake.

Mimea inayofanana na lettuce ikikua katika mfumo wa wima unaoonekana kama tower garden . Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na baadhi yana rangi ya zambarau, ikipendekeza aina tofauti au hali ya ukuaji. Mfumo wa kilimo unaruhusu mimea kuwa katika tabaka tofauti ikitumia nafasi vizuri.

Mimea inayokua katika mitaro ya hydroponic . Kuna mimea kadhaa ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye sufuria ndogo nyeusi zilizowekwa kwenye mitaro miwili mirefu nyeupe. Mmea mmoja ina majani mekundu na manjano, nyuma kuna ndoo nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani.

Mfumo hydroponic ukiwa na mimea ya lettuce au urugula iliyokua kwenye mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu unaonekana kuwa rahisi unafaa kwa kilimo cha nyumbani.

Mfumo wa bustani hydroponic iliyo tengenezwa kwa mabomba ya pvc . Inaonekana kuwa nje usiku na baadhi ya mimea ikiwa inakua chini ya taa za zambarau kuna miundo kadhaa wima iliyo na mashimo ya kupandia na pia mfumo mlalo wa mabomba.

Mfumo wa hydroponics , wenye mimea mingi, inayokuwa kwenye mabomba, meupe ya PVC. Ikiwezekana zaidi ya mimea, mia mbili. Chini, kuna tanki la maji, la Plasto. Inaonekana kama shamba la kisasa, la kilimo bila udongo.

Mfumo wa kilimo wa hydroponic . Uwezekano mkubwa wa lettuce ndani ya chafu. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa, kwenye mabomba meupe yenye matundu, ikipokea virutubisho kupitia maji badala ya udongo. Mistari mirefu ya mabomba inaenea ndani ya chafu, ikionyesha operesheni kubwa na iliyopangwa.

Mmea mdogo unaokua kwenye mfumo wa hydroponic .Mmea umepandwa kwenye kikombe cheusi ndani ya bomba jeupe kinachoweza kuwa sehemu ya mfumo wa NFT.Mandhari nyuma yanaonekana kuwa chafu au sehemu ya kitalu cha kijani.

Mifumo ya hydroponics uliotengenezwa kwa mabomba ya PVC ukiwa na mimea mbalimbali kama vile spinach na beet ikiota ndani yake. Mabomba yamewekwa kwa umbo la ngazi na mimea imestawi vizuri. Chini yake kuna mimea mingine ya kijani kibichi iliyopandwa ardhini na kuongeza uzuri wa bustani hiyo.

Mfumo wa hydroponics wenye mimea ya lettuce inayokuwa katika mirija. Mfumo huu una tabaka nne za mirija. Zote zikiwa na mimea ya lettuce iliyokomaa. Mimea inaonekana yenye afya na kijani kibichi.

Kuna mtu anayechunguza jotkaba ndani ya chafu. Anaonekana akishika au kuchunguza tunda moja kwa karibu. Na kuna safu nyingi za mimea ya jotkaba iliyopandwa kwa njia ya hydroponic .

Mfumo wa koponics wa nyumbani. Juu kuna sanduku jeusi lenye mimea kama vile basil limewekwa kwenye chombo bila udongo. Chini yake kuna sanduku jeupe lenye samaki, yakitengeneza mazingira ya kipekee ambapo samaki hutoa virutubisho kwa mimea. Bomba nyeupe huunganisha masanduku ya maji, yakionyesha mzunguko wa maji.

Kuku wengi weupe ndani ya banda kubwa la kisasa wameketi au kusimama kwenye sakafu. Kuna mifumo ya kulisha na kunyweshea maji yenye feeder nyekundu na zikining'inia kutoka juu. Ikionyesha ni shamba kubwa la kuku wa biashara.

Shamba yenye mimea iliyopandwa kwa safu, ikiwa na mfumo wa matofali, waya zinazoning'inia kusaidia kusimamisha mimea. Mtu mmoja anaonekana akifanya kazi shambani labda akihudumia mimea hii.

Mwanaume ndani ya chafu akichunguza mimea ya nyanya. Mimea hiyo imepandwa kwenye udongo limefungwa kwenye vigingi ikionyesha mbinu ya kilimo cha nyanya ndani ya chafu.

Eneo la shamba lenye mimea ya kijani kibichi. Watu kadhaa, wengi wao wakiwa wanawake wanaonekana wakifanya kazi shambani labda wakipalilia au kuvuna. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna miti na mimea mingine kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na anga la blue linaonekana juu.

Mwanamke akichuna kahawa kwenye shamba kubwa. Mwanamke huyo amevalia kitambaa cheupe kichwani na nguo nyeupe la bluu. Mimea ya kahawa ina matunda yaliyokomaa na ambayo hayajakomaa, yenye rangi nyekundu na ya kijani. Mandhari nyuma yana miti mingi na anga ya bluu.

Bustani ya kisasa ya matunda ya jotgaba labda ya kitumia mfumu wa aquaponics na jotgaba zilizoiva zikining'inia kutoka juu zikiwapa wateja uzoefu wa kuvuna matunda safi moja kwa moja.

Shamba kubwa la kabichi. Mimea ya kabichi imepandwa kwenye mistari mrefu likiwa na majani mengi ya kijani kibichi. udongo unaonekana kuwa mwekundu. Kuna dalili za kabichi nyingi zikiwa tayari kuvunwa.

Kuku wachanga wengi wakiwa wamegawanyika kwenye sakafu iliyo na maranda au nyezo nyingine ya kulalia. Kuna vyombo kadhaa vyeupe vya kunywea maji ya kuku. Kuku hao wana rangi tofauti. Wengine weusi, wengine weupe na wengine rangi ya njano. Wanaonekana wamekusanyika karibu na vyombo vya kunywea.

Kabichi nyingi zikiwa zimekomaa. Watu watatu wanaonekana wakifanya kazi shambani labda wakivuna au kutunza mimea. Mimia mingine midogo, labda magugu inaonekana katikati ya kabichi.

Shamba kubwa la kabichi. Mimea ya kabichi imepangwa kwa safu ndefu na ina rangi ya kijani kibichi. Zinaonekana zimekomaa na ziko tayari kuvunwa.

Kiasi kikubwa cha uyoga mweupe wa kitufe unaokuwa katika mazingira yanayodhibitiwa. Uyoga umepangwa kwa safu ndefu kwenye udongo wenye giza au substrate na kutoa hisia ya uzalishaji wa kilele.

Green house tatu au zaidi, zimejengwa kwa sura nyeupe, ya kufunikwa, kwa nyenzo za wazi. Ziko katikati, ya eneo lenye mimea mingi ya kijani, na milima au vilima vilivyo mbali nyuma. Inaonekana kama shamba, au eneo la kilimo.

Shamba la nyanya lililolimwa vizuri , nyanya nyingi bado ni changa na za kijani ingawa chache zimeiva na kuwa nyekundu. Udongo unaonekana kuwa na rotuba na kuna matandazo chini ya mimea kusaidia kuhifadhi unyevu. Mimea imefungwa kwenye vigingi ili kusaidia kusimama wima. Kwa u jumla shamba linaonekana kuwa afya na mavuno mazuri.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku wa nyama, waliokuzwa kwa biashara. Kuku hawa wanaonekana wakiwa wadogo na weupe, wametawanyika kwenye sakafu ya banda. Kuna mifumo ya kulishwa na kunyweshea maji kuku, yanayoonekana kama vyombo vyekundu vilivyosambazwa ndani ya banda. Taa zinaning'inia kutoka dari, zikitoa mwanga ndani ya banda.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea midogo, yenye afya iliyopandwa kwa misatri mirefu iliyonyooka. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na kuna mabaki ya mimea iliyopita ardhini kati ya safu za mahindi ama ni hafifu na kuna vilimo au milima kwa mbali upande wa kulia

Shamba kubwa la kabichi iliyokomaa na mimea mingi ya kabichi yenye majani mabichi yaliyounda vichwa vilivyojaa. Majani yanaonekana kuwa na umande au matone ya maji ikionyesha huenda ni asubuhi au baada ya mvua.

Ng'ombe wengi wa maziwa. Wengi wao, wakiwa Freshian wenye rangi nyeusi, na nyeupe. Ndani ya banda, kubwa lenye muundo wa fremu za mbao, au chuma. Ng'ombe wamepangwa katika sehemu tofauti. Labda katika vizimba huru. Na kuna nafasi ya kutosha, kwa kutembea. Inaonekana ni banda la kisasa, la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Wafanyakazi wakiwa wamevalia glavu na aproni wakichagua na kupanga pilipili hoho za kijani kwenye mfumo wa kusafirisha. Kuna kiasi kikubwa cha pilipili hoho kwenye mfumo huu zikiashiria shughuli ya usidikaji au ufungushaji.

Ng'ombe wengi weusi, na weupe, wakiwa wamejipanga. Labda kwenye shamba la maziwa, au zizi. Wanaonekana, wanakula kutoka kwenye malisho. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Shamba kubwa la nguruwe, ikiwezekana, kiwanda cha kuzalisha nguruwe. Nguruwe nyingi zimefungiwa katika vizimba vidogo vidogo, zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu. Hali hii inaashiria ufugaji wa kibiashara na mkubwa.

Trekta kubwa la kijani ikifanya kazi shambani ikitumia zana za kilimo kati ya safu za mimea midogo yenye rangi ya kijani. Inaonekana ni kama inafanya palizi au kilimo cha kati ya mistari.

Chafu kubwa ikiwa na mimea mingi iliyopandwa kwa safu ndefu. Mimea inaonekana kuwa na majani mabichi na kuna matunda madogo yaonekana hapa na pale. Sehemu wa chini ya ardhi inaonekana kuwa na matandazo ya rangi nyekundu. Juu ya mimea kuna wavu wa blue au nyeupe, unaounda paa, kuruhusu, mwanga wajua kuingia lakini kulinda mimea. Njia ndefu katikati inatoa hisia, ya kina na upana wa chafu.

Microtunnel la kisasa linaotumika kukuza mimea ya fraser . Mimea imepandwa kwenye matuta yaliyofunikwa kwa plastiki nyeusi. Na kuna njia za udongo kati ya matuta. Muundo wa microtunnel una matao yaliyofunikwa kwa wavu au plastiki nyepesi. Ukuta wa ulinzi unauzingira bora kwa ukuaji wa mimea.

Watu kadhaa wamevaa nguo za bluu na kofia za nyafu wamesungulisha kupanga nyanya nyingi kwenye laini ya kusalia bidhaa uko ndani. Inaonekana kama ni kiwanda wa kusindika nyanya, labda ni kiwanda cha nyanya cha Chandakote uko ndani

Kitalu cha mimea kikiwa na mimea mingi yenye majani mapana ya kijani kibichi ikiwa imepandwa chini ya wavu wa kivuli. Mimea hiyo inaonekana kuwa imepangwa vizuri. Nyuma ya kitalu kuna majengo yanayoonekana kuwa sehemu ya kitalu au bustani na anga lina mawingu.

Chafu mbili zilizowekwa kwenye mazingira ya kijani kibichi limefunikwa kwa nyenzo nyeupe na zinaonekana kuwa zimeingiza hewa kiasili zikiwa na folsai. Zimejengwa juu ya ardhi ambayo ina mimea michache. Milima au vilimo vinaonekana kwa nyuma.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone. Tone la maji inadondoka kutoka kwa bomba dogo jeusi lenye kidhibiti chekundu likielekea kwenye udongo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na udongo kavu na mimea iliyokauka.

Mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikiwezekana kwenye shamba. Udongo unaonekana kuwa mwekundu au wa rangi ya kahawia. Kila safu ya mimea ina mfumo wa umwagiliaji wa matone iliyowekwa chini karibu na mimea ikiwa na mirija nyeusi inayoonekana. Mimea yenyewe ina majani ya kijani kibichi.

Hii ni mboga iliopandwa kwa safu, ikiwa na mimea mchanga na mboga mboga, udongo inaonekana kuwa mweusi na wenye unyefu na mfumo wa mtonezi wa maji au drip irrigation inayo weza kumwagilia mimea, kando ya bustani kuna njia ndogo ya udongo

Umwagiliaji wa matone katika shamba, mfumo huu unabomba kubwa la samawati likipita kando ya shamba na mabomba madogo meusi ya matone yamepangwa kwenye mistari , yakinyunyizia maji moja kwa moja kweye mimea michanga iliyopandwa, udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi na kuna kijani kibichi pembeni ya shamba.

Sehemu ya mfumo wa umwagiliaji. uwezekano wa drip . Tunaona kichujio kikubwa cheusi, kidhibiti cha shinikizo cha PSI ishirini, pia valve ya buluu. Vifaa hivi vimeunganishwa kwa bomba jeupe, na vimewekwa kwenye eneo lenye changarawe nyekundu ndani ya chombo cha kijani.

Mashamba ya mimea midogo iliyopandwa kwa safu, ikiwezekana maharagwe au mimea mwingine yenye majani makubwa yenye umbo la moyo. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone inayoonekana pembeni mwa kila safu, ikionyesha kilimo cha kisasa. Udongo unaonekana kuwa na unyevu na wenye rotuba.

Shamba iliyotayarishwa kwa kilimo ,likiwa na mistari ya matuta. Mfumo wa umwangiliaji wa matone umewekwa, huku bomba leusi likionekana likipita kwenye matuta. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna miti michache kwa mbali. Kwa jumla picha inaonyesha eneo la kilimo lenye mfumo wa kisasa wa umwangiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ukiwa na mabomba mengi yaliyonyooka kwenye udongo mwekendu. Chini, kuna mfumo wa mabomba na valvu unaosimamia mtiririko wa maji. Miti inaonekana kwa mbali.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaomwagilia mmea, kuna bomba nyeusi yenye dripper na tone la maji likidondoka polepole karibu na shina ya mmea kwenye udongo wenye unyevu.

Shamba lenye udongo mwekundu likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mimea michanga iliyopandwa kwa mistari upande wa kulia na upande wa kushoto kuna sehemu ya shamba yenye nyasi na miti mingine kwa mbali. Hii inaashiria kilimo kinachotumia teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Mimea midogo ya pilipili iliyopandwa kwa safu ndani ya chafu ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa na kokoto na chafu imefunikwa kwa karatasi nyeupe.

Shamba lenye udongo mwekundu likiwa limetayarishwa kwa kilimo. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa na mabomba meusi yamepangwa kwenye mistari. Inaonekana kama shamba la kisasa la kilimo.

Shamba lenye udongo mwekundu, labda limeandaliwa kwa kilimo. Kuna mimea midogo iliyopandwa kwa mistari na inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au bomba, zimejengwa kando ya mistari ya mimea.

Mimea midogo iliyopandwa kwa mstari mirefu, ndani ya chafu. Kuna mfumo wa unyunyuzaji wa matone, unaonekana wazi. Huku mabomba meusi yakiwa yamepangwa kando ya mistari ya mimea, yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Udongo unaonekana kuwa mwekundu, huku mimea ikiwa ya majani mabichi.

Shamba lenye mimea iliyopangwa vizuri katika safu, ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea inaonekana kuwa changa na ina majani mabichi. Pia kuna muundo wa mbao unaoonekana kama kiuzi cha chafu au kivuli juu ya shamba. Udongo unaonekana kuwa tifutifu na kuna njia katikati ya safu za mimea.

Mimea midogo iliyopandwa kwa safu kwenye udongo wenye unyevunyevu. Kuna mifumo ya umwagiliaji wa matone yenye mrija nyeusi ikipita kando ya safu za mimea ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Udongo unaonekana kuwa tajiri na umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Mimea michanga ya pilipili iliyo pandwa kwa safu ikiwa na mfumo wa matumizi au drip irrigation kwa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kuna mimea mingine mingi iliyo nyuma.

Mfumo wa umwagiliaji wa pivot katikati ukiendesha na kunyunyuzia maji kwenye shamba kubwa la kijani kibichi. Mistari ya mazao inaonekana wazi, na kuna miti mirefu nyuma.

Shamba linalomwagiliwa maji kwa kutumia mifereji, huku maji yakitiririka kwenye vijito vilivyochimbwa ardhini. Kunaonekana kama mfumo wa umwagiliaji wa matuta na watu wachache wakiwa shambani wakiendelea na kazi za kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji kwenye shamba la kijani kibichi. Mabomba meusi yamesimama katikati ya mimea na kutoa maji yanayoruka hewani na kutengeneza ukungu unaong'aa kutokana na mwanga wa jua au taa nyingine. Mimea inaonekana kustawi na maji yanaonekana kuwafikia vizuri

Shamba lenye mimea mirefu, pengine pilipili iliyopandwa kwa safu. Kati ya safu hizo kuna mfereji mdogo wenye maji yanayotirirka ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa tifutifu.

Shamba iliyotayarishwa kwa kilimo, likiwa na mistari ya umwagiliaji wa matone iliyopangwa vizuri. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna mimea michache iliyopandwa upande wa kulia. Nyuma ya shamba, kuna miti mirefu na mimea mingine, ikionyesha mazingira ya mashambani.

Kitalu cha kisasa, chenye mimea ya pilipili hoho ya rangi ya chungwa. Imetumia mfumo wa kilimo wa hydroponics au umwagiliaji wa matone. Mimea imepangiliwa kwa safu na kuna njia katikati yao. Inaonekana kama shamba la biashara linalozalisha mazao mengi.

Bomba refu jeupe likipita katikati ya shamba lenye mimea. Maji yanaonekana yakitiririka kutoka kwenye bomba hilo kuenda kwenye mimea pande zote mbili. Hii inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji wa kilele.

Wanja mkubwa wa kilimo unaonyesha safu za mimea ya kijani na nyekundu. Mfumo wa umwagiliaji maji sprinklers unatumika kumwagilia mimea. Hakuna miti na mawingu meupe angani.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mistari ,ambapo maji yamefurika kwenye mifereji kati ya safu za mimea. Hii inaonekana kuwa mfumo wa umwangiliaji unaotumia mvuto pengine mfumo wa umwangiliaji wa mifereji. Maji mengi yanaonekana yakifunika ardhi ikipendekeza matumizi makubwa ya maji.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mistari na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yanatiririka kwenye mifereji iliyo katikati mwa mistari na mimea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu.

Shamba kubwa, likimwagiliwa maji, kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Maji yanatiririka kwenye mifereji, kati ya safu za mimea. Inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji wa juu, au furrow irrigation .

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Kuna bomba refu la rangi ya kijivu lililolala chini na juu yake kuna kiunganishi chekundu na cheusi kinachotoa maji kwa nguvu. Maji yanarushwa kando yakimwagiliwa mimea michache iliyopandwa kwenye mistari.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumiwa kwenye shamba la jotu gaba. Kuna bomba kuu lenye viunganishi vinavyoelekeza maji kwa mimea binafsi. Maji yanatolewa polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Eneo la shamba lililolimwa, ikiwezekana na mimea michanga ikiota kwa safu. Chini upande wa kulia kuna chombo cheusi kinachoonekana kama pipa au tanki na bomba la bluu limetoka humo, likielekea katikati ya picha. Bomba hilo linaonekana kuwa na ghorofa na huenda linatumika kusafirisha maji kwa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuna vijiti vinavyosimama karibu na bomba.

Eneo la shamba likimwagiliwa maji. Kuna mabomba meusi mawili yaliyonyooka ardhini. Yanayotumika kusafirisha maji. Eneo la shamba linaonekana lina maji mengi na udongo umeloa. Huku mimea michache ikionekana.

Shamba lenye mimea midogo labda matikiti maji au mamboga yaliyopandwa kwenye safu. Mfumo wa umwgiliaji wa matone unaonekana kama bomba nyeusi umewekwa kando ya mimea huko ardhi ikionekana kavu yenye udongo mwekundu.

Sehemu ndogo yenye mimea changa iliyopandwa kwa mistari. Nyuma ya mimea kuna uzio wa rangi ya kahawia, unaonekana kama umejengwa kwa mianzi au vibati. Katikati ya uzio huo kuna kitu chekundu kilichoning'inia kinachofanana na ndoo au mtego fulani. Hio uzio kuna muundo fulani unaonekana kama mfumo wa kusaidia wavu au waya.

Bustani ndogo iliyopandwa kwa safu ikiwa na mimea michache midogo na mfumo wa matumizi wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rotuba. Mbele ya picha, kuna kipande cha nyasi kavu kinachotumika kama matandazo, karibu na mmea mdogo.